Kuna watu wawili ambao wamevalia apronin na gambuti . Pale wamevaa pia barakoa . Wanajaribu kukusanya taka ambazo ziko karibu kwenye barabra. Pia tunaoana pikipiki ambayo imebeba mtu ikitokelezea.

Hapa ni hospitali rasmi ya meno. Pale tunamuona msichana amesimama akitazama kwa makini. Huku pale ni pahali pa kupokea wale wako na shida ya meno. Huku tunaoana meza na pale kando yake kuna.

Hapa tunamuona mama akiwa ameketi kwenye kiti huku akibeba mtoto. Mtoto anatazama daktari ambaye amevalia barakoa na miwani. Huyu daktari pia amevalia vazi lenye rangi nyeupe.

Kuna daktari wawili ambao wanakagua meno. Daktari mmoja amevalia aproni yenye rangi nyeupe. Kisha amevalia barakoa na amevamiwa miwani. Mwingine pia vilevile amevalia vazi lenye rangi la bluu kisha amevaa barakoa, amevaa miwani. Mgonjwa amelala huku wanatazama meno kwa makini.

Kuna kikundi cha Red Cross ambawo wanasaidia watu kuvuka mito huku wamevalia nguo ya rangi nyekundu, kwenye nguo wemandika Red Cross , pale kuna watu ambao wako katika mashule.

Kuna daktari wawili ambao wanashughulikia watoto wadogo ambao walizaliwa kabla ya siku zao kufika. Wengine wamelazwa watoto wanne wachanga ambao wako ndani walazwa kwenye kitanda.

Madaktari wawili ambao wamevalia barakoa, kisha kwenye mkono wao wamevalia glovu. Huku kuna mgonjwa ambaye anang'olewa meno. Huku tunamuona daktari mmoja akiingiza mkono wake ndani ya mdomo.

Kuna mkulima ambaye ananyunyizia mimea yake dawa huku amevalia mtungi ambao uko na rangi ya samawati. Pale kwenye shamba kunaonekana kijani kimbichi.

Tunamuona mtu akiwa ndani ya maji na mashua. Pale anahamisha vitu vyake kutumia mashua. Pale kuna maji mengi ambao yako kunaonekana kuna shida.

Kuna mti ambao uko katika janga, na tunaona pale katika hili eneo kuna mawe mengi na milima na mabonde. Kisha pale kuna mawingu ya rangi nyeupe.

Hapa tunamuona daktari na mgonjwa huku mgonjwa ameketi kwenye kiti ya rangi nyeusi huku amepanua mdomo kwa ishara kwamba daktari ameng'oa meno moja kutoka. Daktari amevalia glovu.

Kuna mama ambaye amekaa kwenye kiti huku amevaa barakoa yenye rangi nyeusi. Pale, amebeba mtoto mdogo huku mtoto amevalia kofia yenye rangi nyekundu. Pale, kuna daktari anamshughulikia mtoto kwa kumpatia chanjo. Daktari amevalia barakoa na amevaa vazi lenye rangi ya manjano.

Tunaweza kumuona daktari ambaye amevalia vazi nyeupe. Kwenye mkono amevalia glovu huku kuna mgonjwa amelala wakitazama shida kwenye meno.

Hapa ni darasani. Kuna mwalimu amesimama mbele ya mschana moja pia amesimama. Wanafunzi wengine wamekaa chini. Pale mwalimu amevalia barakoa na yule mwanafunzi ako mbele pia amevalia barakoa. Mwalimu amevalia vazi lenye rangi nyeupe kisha kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamevaa barakoa na wengine hawajavaa barakoa.

Kuna wanafunzi watatu, ambao wamevaa shati ya manjano, huku pia wamevaa barakoa. Mwanafunzi mmoja, ako na mkoba kwenye mgongo, kisha kuna sabuni ambazo zimewekwa kwenye mfereji ya maji, huku wakinawa mikono yao.

Watu wawili ambao wamevalia barakoa ,kisha wanachota maji kutoka kwenye lango kuu, ni kama kuna mafuriko ya maji. Pale mmoja wao amevaa vazi lenye rangi ya samawati na longi. Mwingine amevalia vazi nyeusi.

Kuna watu wengi ambao wamewekwa katika mstari. Kuna huduma ya kuchanja ambayo inaendelea. Baadhi ya watu wamevaa barakoa, na wameketi kwenye viti na wengine wamesimama.

Hapa tunamuona mwanasiasa amekuja kutembelea mama aliyejifungua mtoto mdogo. Pale amesindikizwa na watu huku ako na polisi nyuma yake. Mama huyu yuko hospitalini huku wanapiga gumzo naye.

Eneo hili linaonekana mahali pa jangwa. Pale tunaona baadhi za nyumba za aina za manyatta kuashiria kwamba hawa ni Maasai. Kuna mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti ambaye amebeba mtoto mdogo akihudumiwa na daktari ambaye amevali barakoa na vazi la aproni lenye rangi nyeupe huku anajaribu kumimina dawa kwenye sireji .

Hapa tunamwona mzee ambaye amevalia kofia yenye rangi ya samawati huku amevalia barakoa. Ameketi kwenye kiti nyekundu. Anadungwa sindano huku akifunga macho yake.

Kuna daktari wawili ambao wanashughulikia mgonjwa. Huku mgonjwa amelala wakimtazama kwa makini. Daktari mmoja amevalia aproni yenye rangi nyeupe na mwingine mwenye rangi ya samawati. Pale wamevalia barakoa huku ana tazama meno ya mgonjwa.

Daktari Smile ana Suluhu ya kuumwa kwa kichwa huku kwa bango lake amesema dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa kwa kichwa. Pia amesema matatizo ya kizunguzungu mara kwa mara.

Maeneo haya yanakaa mahali ambapo maji ni mengi na kuna mfuriko wa maji na kila mahali kuna maji. Tunaona kwamba ndani ya maji kuna mimea ambayo yamekuwa ndani kwa rangi ya kijani kimbichi.

Kuna daktari wawili ambao wamevalia aproni yenye rangi nyeupe. Pale pia wamevalia barakoa huku mwingine amevalia miwani. Wanatazama mtoto meno ni ishara kwamba hawa ni madaktari wa meno.

Hapa kuna mgonjwa ambaye anashughulikiwa meno. Kuna madaktari wawili ambao moja wote wamevalia barakoa. Pale mmoja niwa kike mwingine ni wa kiume. Wanatazama meno ya mgonjwa kwa makini.

Kuna watu wanne, watatu wamevaa barakoa huku wawili wananawa mkono. Mmoja amevaa shati nyeupe na gambuti .

Kuna chupa ya dawa ilioandikwa yellow fever vaccine . Huku kwenye mkono kuna sindano ambayo ameshikilia kwa ishara kwamba anatumia sindano huyo kuiminya dawa kutoka kwenye mkembe.

Kuna mama wawili ambao wamevalia vazi nyeupe. Kisha wamevalia barakoa huku wanatumia vyerehani vyenye rangi nyeupe ambayo inatumia stima. Wanajaribu kushona barakoa.

Kuna mama ambaye amebeba mtoto kisha anapata huduma kutoka kwa daktari. Dakatari huyu amevalia shati lenye rangi ya samawati na suruali yenye rangi ya samawati. Mtoto ametulia huku daktari amebeba sindano kwenye mkono.

Hapa kuna mama mmoja aliyekalia kiti huku amebeba mtoto mdogo, anajaribu kumtazamaa mtoto kwa makini. Ilhali mama huyu ako kwa chumba cha hospitali

Kuna daktari ambaye amevaa barakoa huku amevaa vazi lenye rangi nyeupe. Kisha anamhudumia mtu amekaa chini ,amevaa kofia.

Watu wawili ambao wanachoteka maji kwenye kidimbwi. Pale kuna mitungi mitau. Mmoja ameinama kisha mwingine ako ndani ya kidimbwi huku akichota maji na kunyunyiza kwenye mtungi. Unaonekana kwamba eneo hili ni la jangwa sana.

Hapa kuna nesi wawili waliosimama kisha kuna mama aliyeketi kwenye kiti, amebeba mtoto kisha ana mtoto mwingine, anatazama jinsi wanavyompa mtoto dawa kwenye mdomo.

Kuna mama mmoja anatazama kwa makini huku ako kwenye kidimbwi cha maji huku anajaribu kunawa mikono yake akitabasamu. Kwenye kichwa amefunga kitambaa huku amevalia vazi lenye rangi nyeupe mchanganyiko wa rangi ya kijani kimbichi.

Kuna ishara kwamba kuna watoto watatu ambao wamepiga mfoleni, na mwalimu amesimama kwenye varanda. Watoto watatu hao wamebeba chupa za maji, huku wakimimina maji kutoka kwenye tanki ya shule iliyoandikwa we drink clean water, donated by hopecare pale nyuma kuna miti na mafua.

Kuna mama amaye ana mtoto mdogo, huku mama huyu amevaa koti nyeusi, huku pia amevaa arakoa. Ameketi kwenye kiti huku kuna daktari ambaye amevaa barakoa, amevaa vazi la samawati huku akidunga mtoto kwenye paja.

Kuna jumba kubwa na ghorofa ambalo limeporomoka. Kando lake pia kuna jumba lakini hakijaporomoka. Pale kuna ishara kwamba ni jumba liko karibu kuanguka, kuna kijana mmoja ambaye anatazama kwa makini, huku amevalia shati yenye rangi ya samawati.

Hili ni chupa la dawa ambalo ni la vaccine . Huku tunamuona daktari ananyunyiza dawa kutumia sreji . Huku ni kama kuna shughuli ya chanjo ambayo inaendelea pale. Amevalia glovu kwenye mkono wake.

Mama mmoja, ambaye amevalia barakoa, huku anadungwa na daktari aliyevaa vazi nyeupe. Kwenye mkono wa daktari amevalia saa, na juu ya meza, kuna mkebe unaoandikwa vaccine .

Hili ni shamba amablo llinayunyiziwa dawa huku shamba hili lina rangi ya kijani kimbichi. Katika shamba hili kwa umbali tunaeza kuona kuna miti ambayo imemema pale. Kuna watu ambao wamevalia aproni yenye rangi nyeupe wakinyunyizia dawa.

Kuna daktari na mgonjwa, pale daktari amevalia aproni yenye rangi nyeupe. Kuna mgonjwa ambaye ameketi kwenye kitanda huku daktari anamhoji huku wakiangaliana ana kwa ana.

Kuna jumba kubwa ambalo limeporomoka na kuanguka chini. Kuna nyumba la ghorofa kando lake ambalo liko. Huko kuna watu ambalo wanapiga picha wakitazama jinsi nyumba ilivyoporomoka.

Kuna chupa ya dawa nne ambazo chupa moja imeandikwa Brufen . Chupa moja kifuniko chake kina rangi nyeupe na nyingine rangi nyeupe.

Tunaona watu watatu wakipanda tenki la maji. Pale juu kuna wawili, huku chini kuna mmoja akipanda akielekea huko juu. Tenki hilo ni nyeupe rangi. Nyuma yake kuna miti ambayo iko karibu.

Kuna majumba ya maghorofa pale imejengwa na kuna maji ambayo yanapita pale karibu, kuna mfuriko wa maji na pia kuna nyumba ambazo zimejengwa kutumia mabati pia zimebomolewa na ule mfuriko wa maji. Pale kuna zile nguo zimeanikwa kwenye nyumba ile ya ghorofa pale juu.

Kuna msitu ambao unateketea kwa moto na wazimamoto ambao wanafanya kazi ya kuuzima ule moto. Wako watu wawili na wote wamevaa jezi rasmi za kuzima moto pale wanatembea wakizima moto.

Kama kuna msitu ambao umeshika moto kwa kasi na msitu huo unawaka na moto ya hali ya juu. Kama nilivyoona kuna miti ambayo bado haijakokotwa na moto mbali linawaka sana.

Kuna bango ambalo limeandikwa daktari Manioki, dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfungia mke au mume dhidi ya hawa, na nambari moja sufuri moja nne kisha zingine hazionekani vizuri, mwisho inaisha na mbili saba. Kuna mzee amevaa kofia nyeupe anasoma lile bango.

Kuna daktari ambaye anaangalia kama mtoto bado anapumua, huku ameweka kile kifaa cha kidijitali, kwenye kifua cha mtoto na anaweka kile kifaa pia kwenye masikio yake , kudhibitisha kuwa mtoto bado anapumua.

Kuna mkono ambao unaoshwa na sabuni na kuna povu ambayo inaonekana kwenye sabuni hii. Naona anaosha mkono na mikono yake yote miwili.

Kuna sodo ambazo zimewekwa juu ya meza, zimeshikiliwa kwa kutumia mkono. Sodo ina rangi ya buluu, kisha kuna zingine ni rangi tofauti.

Kuna barabara ambaye imebomoka huku na watu wengi wanatembea kwa lile ambalo limebomoka. Pale kuna mafuriko ya maji ambayo yalifanyika na kusababisha barabra kubomoka kwa vipande na vigaegae.

Kuna mama ambaye ako na mtoto mdogo kisha kuna nesi ambaye amebeba dawa mkononi na kumuekea mtoto kwenye mdomo wake. Wamnatazama mtoto, mtoto amebebwa kutumia kitambaa nyeupe.

Kuna mama wawili, kila mama amebeba mtoto wakiwa na daktari. Daktari anadunga mtoto huku mtoto akilia kwa uchungu. Mamake anamtazama jinsi daktari anavyodunga mtoto.

Kuna mafuriko ya maji ambapo kuna wamama wawili wanatembea kwenye mafuriko ya maji. Pale maji imetandaa kote kwa manyumba za watu, pale kwa makuti, huku nyumba ambazo zina mabati, maji imefurika kila mahali.

Kuna TV kwenye ukuta kisha kuna mahali imeandikwa dental care . Mahali ambapo watu wanang'olewa meno, wanaangaliwa meno. Katika lile TV na limewekwa.

Pale kuna daktari, na kwamba daktari amevaa barakoa, amevaa glovu kisha amevaa saa. Na kuna mgonjwa ambaye ni kama anathathmini kama ako na shida katika meno, ndio maana anaangalia kwa uangalifu na kuna mwingine amesimama na shati jeusi.

Kuna mama na mtoto, mama aliyebeba mtoto mdogo. Ako na daktari huku wanampatia mtoto dawa kwa mdomo. Daktari amevalia miwani, na mamake mtoto amevalia kofia yenye rangi nyekundu, huku mtoto, anafungua mdomo.

Kuna daktari na kuna mama ambaye hako na mtoto mdogo. Daktari amevaa barakoa kisha amevaa jezi jeupe na mama anamshikilia mtoto huku daktari akimdunga mtoto sindano. Mtoto analia.

Kuna watu watano ni kama ni kijamii ya Turkana ambapo wanateka maji huku wamebeba mitungi. Na wanne wamebeba mitungi kwenye vichwa na moja hajabeba mtungi. Pale karibu na yule mwingine hajabeba mtungi kuna mtoto mdogo pale ambaye anatazama kwa makini.

Kuna watu wamebeba bango na yale maandishi kwenye bango hayaonekani vizuri. Karibu na lile bango chini yake kuna sodo ambazo zimeekwa pale mbele. Kuna sodo ambazo zimepangwa pale mbele yao.

Eneo hili ni kama kuna janga, kuna jua kali. Ambapo kuna watu wawili mmoja amevaa kofia kisha wote wamevaa kikoi. Kuna myanma ambaye amekufa pale na janga hili linaoneka eneo hili ni la jangwa sana,.

Kuna mtoto ambaye ako na ugonjwa na ugonjwa huu nikama wa pele imefurafura kwenye mkono na paja lake. Pale ameketi chini na kuonyesha vidole zimewekwa pale.

Kuna daktari ambaye amevaa kofia nyeupe, kwenye mkono wake kuna shindano amebeba na kisha kuna dawa. Kuna mama akiwa na mtoto amebeba na mama amevaa shati nyekundu.

Kuna mkembe ambao umeandikwa MUARUBAINI HERBAL DRINK Neema mkilifi. Katika mkembe huu kuna mti ambao umechorwa kuonyesha Muarubaini. Pale chini kuna nyasi kisha.

Kuna mama aliyekalia kitanda cha wagonjwa, amebeba mtoto mdogo na mtoto huyo amefunikwa kutumia leso. Juu yake kuna neti iliofungwa. Kando yake kuna chupa ya maji.

Kuna daktari wa meno ambaye anamshughulikia mama mmoja huku daktari amevaa glovu kisha amevaa miwani kisha anapanua mdomo wa daktari kuangalia meno.

Madaktari wawili, wote wamevaa barakoa. Mmoja amevaa miwani, mmoja amevaa shati jeupe kwenye mkono amevaa saa na mwingine amevaa shati ya bluu na wanamshughulikia mwanadada ambaye anashida ya meno huku wanatazama kwa makini.

Kuna daktari ambaye anapatia msichana chanjo kwenye mkono, huku katika shingo lake kuna miwani aliyovaa na huyu daktari amevaa vazi jeupe.

Kuna nyumb ambaye imejengwa kwa kutumia mabati. Pale kuna mfuriko wa maji pale chini, kuna watu wawili ambao wanatembea hapo chini. Kuna baadhi za vitu ambazo vimeharibiwa na maji. Kuna viti za plastiki viko karibu na mlango.

Kuna watu wawili, mmoja amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa kisha huyu amelazwa amevaa barakoa, yule anamshika goti amevaa aproni nyeupe, ni kama ni daktari.

Mama ambaye amebeba mtoto mdogo, yaani anaongeleshwa na daktari huku wakiangaliana ana kwa ana. Daktari amevaa barakoa huku pia amevaa miwani. Amevaa tena shati lenye rangi ya manjano. Naona kwenye meza amebeba kalamu na karatasi kumaanisha kwamba kuna kitu anaandika.

Kuna mkulima ambaye amevaa surupwenye yenye rangi nyeupe, amebeba kile kifaa cha kunyunyizia mimea dawa. Kwenye mkono wake amevaa glovu. Miguu amevaa ngamubuti kisha anayunyizia shamba lake maji ya dawa.

Kuna mama ambaye amebeba mtoto mdogo kisha kuna muuguzi ambao wanapatia mtoto chanjo huku wakimpatia kupitia mdomo. Mama huyu anatazama jinsi mtoto wake anavyopatiwa polio.

Kuna mama ambaye amevaa barakoa amevaa vazi nyekundu, amebeba mtoto. Kuna nesi ambaye anampatia mtoto dawa huku akimtazama mtoto. Wote wawili wamevaa barakoa.

Kuna nyumba ambayo imejengwa kwa kutumia mabati, kisha pale kwenye nyumba kuna kamba ambayo imefungwa, ambayo mtu ameanika nguo, kisha kuna msichana ambaye anateka maji kwa mfereji. Pale chini ya mfereji kuna mti wa paipai.

Kuna mfuriko wa maji kila mahali, Kuna watu wawili ambao wanatembea wakipita yale maji na mbuzi wamekaa karibu na mlango na mtoto mmoja. Kisha kuna watu nyuma ya nyumba wakipita.

Kuna daktari ambaye anaangalia sikio la mwanadada, huku akitazama kwa makini. Anaangalia sikio hilo lina shida gani. Pale kuna watu wengi pia wamekaa ambao wamevaa shati zenye rangi nyeupe.

Kun amzee ambaye ametoka msalani. Pale kuna milango mitatu kisha ameshikilia kwenye ukuta. Nyuma ya choo kuna paipai ambao liko pale na juu ya ukuta kuna mtungi ambao umwekwa pale.

Kuna nyumba ambayo inateketea moto, unaonekana moto umewaka kwa hali ya juu, na moto ni kama imechoma nyumba, na nyumba iko karibu kuanguka.

Kuna akina mama wawili, mmoja amevaa blouse nyeusi na mwingine amevaa vazi jeupe. Na yule ambaye amevaa vazi meupe amebeba mtoto na amekaa kwenye kitanda cha wagonjwa. Kisha, kuna neti ambayo amepatiwa katika...

Kuna mama ambaye amebaba mtoto mdogo. Mtoto huyo anapatiwa chanjo kupitia mdomo na daktari. Daktari amevaa vazi lenye rangi nyeupe. Hawa wawili wanamtazama mtoto akipewa chanjo.

Kuna watu ambao wamevaa shati jeupe mwingine amevaa barakoa, kuna polisi ambaye pia amevaa glavu na kofia pile juu. Kisha kuna majumba pale nyuma kisha kuna miti kando ya lile nyumba.

Kuna mama na msichana mdogo, ambaye msichana mdogo amevaa barakoa na mamake pia amevaa barakoa. Pale kuna mtungi, ulioandikwa unicef. Nyuma ya mtungi, kuna tangi kubwa la maji. Kando kuna tangi nyingine lenye rangi ya samawati huku wananawisha mtoto mkono.

Kuna watu wawili wamevaa barakoa, mmoja wa wawili pia amevaa kofia wale ambao wamevaa kofia, ni wale ambao wamevaa barakoa. Kisha kuna muuguzi ambaye anahudumia mtoto mdogo, na mamake mtoto pia amevaa, blausi nyekundu kisha amevaa barakoa, ili kuzuia ugonjwa.

Kuna daktari ambaye anatibu mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti na katika kiti hicho, ni kiti cha kizee. Kando yake kuna tenki ya buluu, ni kama inawakilisha kuna dawa ndani.

Kuna mama ambaye ako na mtoto ambaye amewekwa amelazwa huku ana mwangalia mtoto na kumvalisha. Na huyu amevaa miwani kisha ako kwenye chumba cha hospitali ambapo mtoto mdogo amewekwa.

Kuna mporomoko wa nyumba kuanguka .Watu wengi wamekuja kushuhudia mporomoko huo. Huko wanatazama kwa makini kilichofanyika. Nyingine wanajaribu kutoa na kusaidia ,wengine wanangalia upande wa kuchomeka.

Kuna mama ambaye amebeba mtoto. Pia kuna daktari anajaribu kumdunga mtoto uku mtoto analia kwa uchungu. Katika mahali ambapo wapo kuna kiti yenye rangi nyeusi.

Kuna ule mtungi ambao uko na kifuniko ya rangi nyekundu. Kwenye kile mtungi wameandika Epilepsy Medicine , dawa safi. Pale kwenye mtungi kumewekwa dawa ambayo haijajaa ule mtungi.

Kuna nesi, na kuna mgonjwa, wote wamevaa barakoa. Wanapatiana chanjo, kwenye mkono wa kulia, na mgonjwa amevaa shati yenye rangi ya samawati, kisha kuna kiti pale karibu na daktari.

Kuna mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa, pale amevalishwa vazi yenye rangi ya buluu , kisha kwenye mapua amewekewa oksigeni na daktari huku daktari mwenyewe amevaa barakoa.

Kuna shamba ambalo kuna mimea, hapa kuna mkulima ambaye amevaa surupwenye kwenye rangi ya buluu. Kisha ananyunyuzia dawa katika mimea yale. Kando yake kuna tenki yenye rangi nyeusi.

Barabara imejaa maji na magari yanapita pale . Kuna magari mawili, moja gari limesajiriwa kwa nambari KBB 77R,kuna tuktuk mbili na kuna gari moja linatoka nyuma yake. Kuna watu wawili wamekuwa na mwavuli pale.

Hili mmoja amebeba mtoto na mwingine amebeba mtungi kwenye mgongo, pia yule ambaye amebeba mtoto pia amebeba mtungi kwenye mgongo. Eneo hili linaonekana kwamba ni la jangwa sana.